Hiki ni kitabu cha mwanafunzi cha somo la kompyuta ya darasa la saba, kimechapishwa na longhorn. Jalada lake linaonyesha picha ya mkono uliyovaa glovu ya blue ,uliochakaa vifaa vya eletroniki kikiashiria yaliyomo ndani yake.

Hapa kuna makabati au rafu za mbao zenye sehemu nyingi zilizogawa. Kila sehemu inaonekana kama kiboksi cha kuhifadhia vitu. Baadhi ya viboksi vina vitu ndani kama vile mafaili, madaftari au vitabu. Vingine viko wazi. Inaonekana kuwa maktaba ndogo au ofisi.

Mazingira yanaonyesha uwanja wa michezo ambapo mwanariadha mwenye ulemavu amekaa chini kwenye kiti cha magurudumu akiandaa kurusha mkuki. Nyuma yake kuna mwanariadha mwingine aliyekaa chini na mbali zaidi. Mchezaji wa mpira wa kikapu pia anaonekana.

Wanariadha wawili wanaonekana wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa udongo, wote wawili wanatumia magongo kusaidia usogezaji wao. Mmoja amevalia jezi ya kijani na mwingine jezi nyekundu, mwanariadha mwenye jezi nyekundu anadhibiti mpira kwa ustadi. Nyuma kuna ukuta wa matofali, hii inaonyesha mchezo wa soka ya walemavu.

Hapa kuna eneo la nje lenye majengo mawili, moja likiwa na ghorofa na mengine yakiwa yamefichwa kidogo nyuma ya miti. Kuna bendera inayopepea kwenye mlingoti mrefu katikati ya uwanja. Eneo hilo lina nyasi safi iliyokatwa vizuri na miti mingi, ikionyesha mazingira yenye utulivu na ya asili.

Jambo la kujifunzia linaonyesha alfabeti kamili la kingereza, herufi kubwa na ndogo. Imebadikwa vizuri chini yake kuna sehemu yenye rangi nyekundu iliorembeshwa kwa michoro ya rangi mbali mbali. kuna vipepeo na maumbo. Hii inaonekana kuwa dhana ya kufundishia watoto, labda katika darasa ya chekechea ama shule ya msingi. Inasaidia kujifunza kusoma na kuandika.

Mtu amekaa kwenye kiti ya magurudumu, amevaa shati ya miraba, fulana ya kijivu, na jinzi ya blue ,mkononi mwake ameshikilia rundo la vitabu vizito, anaonyesha anaweza kuwa mwanafunzi au mtafiti anejiandaa kusoma.

Mwanamke ameketi kwenye benchi ya mazoezi ako ndani ya ukumbi yaa mazoezi, amekaa karibu na chuma kizito chenye uzani mwekundu pia anaonekana akipumzika au kujiandaa kwa ajili ya mazoezi yale ya kunyanyua yule udhani.

Hili ni chumba cha darasa au ukumbi ulio wazi, kwenye viti na meza nyingi iliizopangwa kwa safu. Hakuna watu ndani kuashiria kua labda masomo yame kamilikika au chumba kinasubiri kuanza kwa shuguli nyingine kama mkutano au mtihani.

Inaonekana kuna kompyuta kubwa mezani. Hii ina (screen) kubwa nyeusi, kibodi na kipanya vikiwa vimewekwa juu ya meza nyeupe. Nyuma ya kompyuta kuna dirisha lenye vijiti vyembamba, inaashiria labda ofisi au chumba cha kompyuta.

Tunaona jalada la kitabu cha shule kinacho fundisha lugha ya kifaransa. Kinatoka wachapishaji ya Longhorn. Kitabu hicho kimekusudiwa kutumika na wanafunzi wa darasa la nne. Kama inavyo onekana kwenye jalada lenyewe kimepambwa na mchoro inaonyesha watoto watatu wakicheza mchezo wa kuruka kamba ikiwa na rangi ya ngavu.

Kuna tukio la michezo ya olimpiki au paralympiki kwenye timu ya kenya ikiingia uwanjani. Mwnaume na mwanamke wamevaa mavazi nyekundu yakiwemo suti na mavazi ya kitamaduni. Wengine wameketi kwenye viti la magurudumu mmoja wao na mwanachama wa timu amebeba bendera ya kenya akiongoza kundi nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu na bendera zingine za mataifa mbalimbali yakiwemo bendera ya kenya.

Huyu ni mwanaume anaendesha baiskeli ya mbio. Pia amevaa mavazi maalum ya kuendesha baiskeli na kofia ya chuma. Anaonekana akipiga kasisi njiani, nyuma yake kuna vichaka na miti mingi. Anaonekana akifanya mazoezi ya kushiriki mashindano fulani.

Watazamaji wanashuhudia wanariadha watatu wanaokimbia kwenye kasi kubwa uwanjani. Mwanariadha wakati amevalia jezi nyekundu yenye neno Kenya mbele yake. Wengine nao wamevalia jezi zenye rangi tofauti tofauti. Wote wanaonekana wamejisatiti sana na wanalenga kumaliza mbio hizo.

Mchezaji wa mpira wa miguu akiwa amevalia jezi ya Kenya na kutumia magongo yuko uwanjani na mpira. Anakosa mguu mmoja, akionyesha ari na uwezo wa kucheza mpira kwa mguu mmoja akiwa mlemavu. Hii inaonyesha nguvu ya mchezo na ujasiri.

Hii ni mazingira ya chumba chenye kompyuta zilizopangwa kwenye meza ndefu , ila kituo kina skrini kibondi, inaonekana kama maabara ya kompyuta ofisi au kituo Cha intaneti iko karibu kutumika katika shughuli za kidigitali.

Mwanariadha anaonekana akitua kwenye mchanga baada ya kuruka mbali. Amepiga magoti na mikono imeguza chini akionyesha alama ya butwaa. Nyuma yake kuna uwanja mkubwa wa wanariadha wenye viti za mashabiki inaashiria ni mashindano ya kuruka mbali.

Hawa ni wanariadha wawili. Wanakimbia pamoja kwenye uwanja wa riadha. Moja wao amevaa nguo nyeusi kabisa. Mwenzake naye amevaa fulana ya kijani kibichi na kaptula nyeusi. Wanaonekana wameunganishwa kwa kamba ndogo. Pia ama kitambaa. Inaonyesha kuwa mmoja anamwongoza mwenzake ambaye labda ni mwanariadha asiyeona.

Kuna mlango wa mbao. Kuna bango lililobadikwa katika eneo lenye maadishi. Inaoneka kuwa ni sehemu ambayo wanafunzi hawafai kupitia, labda kwa usalama wao au dhibiti wa rasimali. Mlango unaonekana kuwa umezeeka kidogo na una alama fulani juu yake.

Hapa tunaona jengo refu lenye ghorofa nyingi likiwa na kuta za mawe na madirisha mengi. Huku pia liko limezungukwa na vichaka mbele yake. Angani kuna anga ya blue lenye mawingu machache, kuashiria ni jengo la makazi au ofisi katika mazingira tulivu.

Wanariadha wawili mwanaume na mwanamke wamesimama wakiwa wamebeba bendera ya Kenya. Wote wamevalia mavazi ya riadha. Mwanamke ana jezi imeandikwa Koech. Wanaonekana kwenye furaha wakitabasamu. Inaashiria ueda wamesherehekea ushindi.

Huu ni uwanja wa michezo, wachezaji wa soka wenye ulemavu wanacheza kwa bidii, wanatumia mikongojo kujisaidia wakati wanapiga ule mpira, wengine wamevalia jezi zenye rangi tofauti tofauti, mmoja wao anaonekana akipiga teke kali la mpira.

Kuna dawati mbili zimepangua zimeshikana pamoja . Kando ya kila dawati kuna kitu kimoja ikiashiria na mazingira ya darasani. Lazima mbili za sambarawi ziko nyuma ya dawati pale kwenye ukuta wa samawati, Kwa hivyo tuko ndani ya darasa.

Kuna mlango wa rangi kawiya na imeandikwa karatasi, mbili karatasi ya juu imeandikwa gredi moja taa na chini ,imeandikwa mwalimu Agness karibuni, inaonekana kama darasa ya shule ya msingi.

Kuna karatasi ya mtiani au kazi ya nyumbani inayohusu masomo ya dini aswa bibilia. Karatasi Ina maswali kadhaa . Swali la tisa linauliza kuhusu roho mtakatifu , swali la kumi linataka mwanafunzi achore na kupaka rangi bibilia . Swali la kumi na Moja Linauliza ni mara ngapi mungu alimwita samweli . Majibu Fulani yameandikwa kwa mkono.

Hapa kuna uwanja wa mchezo wenye utelezi wa kijani na mairi yalio pangwa kwa ajili ya kuchezewa, na watoto nyuma yake kuna miti na mijengo inaonekana kuwa bado haijakamilika, inaonekana kama sehemu ya kuchezea ya inche.

Kuna kikundi cha watu, baadhi yao wakiwa kwenye viti za magurudumu, wote wamevaa mavazi mekundu yenye maandishi Team Kenya. Wengine nao wameshika bendera ndogo za Kenya, inaonekana ni gwaride au sherehe ya timu ya Kenya mchezo labda paralimpiki.

Huu ni mkutano wa Kise ambapo mzungumzaji anaonekana akitoa hotuba kwenye jukwaa. Kauli mbiu ya mkutano ni uwezeshaji na ushirikishwaji wa watoto wenye ulemavu na kuna nembo mbalimbali za mashirika zinaonekana kushika mkono.

Hapa kuna wanariadha wanne, wote wamevaa mavazi ya michezo. Wanapiga picha pamoja baada ya mashindano. Mmoja amevaa mavazi ya Kenya na mwingine amevaa kitambaa cha kufunika macho. Hii inaonyesha timu ya Kenya ya riadha. Pengine wanariadha wenye ulemavu wa macho. Wanaonekana kwenye furaha sana ya ushindi.

Hapa kuna mfumo wa kompyuta ofisi uliowekwa kwenye meza ya kazi. Kuna skrini ya Dell iliyozimwa na haijaanza kufanya kazi na kibodi ya kompyuta kilichowekwa mbele yake. Kompyuta imewekwa kwenye meza ya kikahawia au rangi ya kijani kibichi, kuna kiti cha ofisi kando mwake.

Tunaona kikundi cha watu wakiwa wamevaa sare za michezo zenye rangi ya bendera ya Kenya wameshikila cheki kubwa nyuma kuna bango linayoonyesha champion of cheers na team Kenya cheers likimaanisha ni timu ya kenya kushangilia na wacheza wanaonekana wametunzwa.

Jalada la kitabu la shule linaonekana wazi likiwa na jina nyota ya kiswahili lina maelezo kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili. Kwenye jalada kuna picha ya watoto wakiendesha farasi. Inaonekana kuwa ni kitabu cha kiada cha somo la Kiswahili kwa wanafunzi wa darasa la pili, kitabu hicho kimeshikwa.

Mlingoti mrefu umezimika wima ardhini ukielekea juu angani. Miti inazunguka eneo Hilo na mawingu yanaonekana angani yakiashiria hali ya hewa na mawingu kiasi. Hakuna bendera iliyopandishwa kwenye mlingoti huo.

Hapa kuna wanariadha wawili wa kiume wanatembea. Mmoja amevaa fulana ya Kenya nyekundu na kaptula nyeusi. Mwingine amevaa fulana ya blue isiyo na mikono yenye nambari sitini na saba. Wanaonekana kuwa karibu sana. Labda wanasaidiana au kuungana mkono. Wamezungukwa na umati mkubwa sana wa watu.